Wahudumu wawili wa afya wapo ndani ya kitengo cha watoto wachanga, mmoja akihudumia mtoto aliye katika kitanda cha kisasa kilicho na taa ya tiba, vifaa vya uangalizi wa hali ya juu vimepangwa kwenye kona tofauti chumba ni safi chenye mwangaza wa kutosha na kina madirisha makubwa ya vioo upande wa nyuma.

Chungu cha udongo kimepambwa kwa shanga za rangi tofauti, ikiwa na chupa ya plastiki yenye kifuniko cha kijani na nyingine ya buluu ndani yake. Pembeni kuna chombo kilichofungwa na kamba na shanga pamoja na kipande cha kuni kilichowekwa kwa uangalifu.

Mtu ameketi kwenye kiti chekundu akipokea sindano ya chanjo kwenye mkono wa juu kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa koti la giza, pembeni yao mtu mwengine amesimama akitazama kwa makini.

Barabara imejaa maji, magari mbalimbali yakiwa yamezama sehemu ya chini. Kuna gari dogo, basi na lori. Yote yamekwama kutokana na mafuriko makubwa. Majengo na nguzo za umeme yanaonekana nyuma yakionyesha eneo la mji.

Dawa za miti shamba zimepangwa kwa uangalifu juu ya meza ya mawe huku majani mabichi yakiwekwa ndani ya kinu. Chupa za plastiki zimejazwa maji ya rangi mbalimbali kila mmoja ikibeba ahadi ya tiba ya asili.

Vidole vinapakwa povu jingi vikisuguliwa kwa uangalifu chini ya maji safi. Mikono imeelekeza chini ikiruhusu sabuni kuondoa uchafu na vijidudu. Mwanga wa asili unaangaza sehemu ya juu ukisisitiza utaratibu wa usafi wa kibinafsi.

Jengo la choo cha umma limejengwa kwa mawe, likiwa na paa tambarare na bango la kijani lenye maandishi meupe. Mtu aliyevaa fulana ya mistari na kofia nyeupe amesimama mlangoni. Mazingira yamezungukwa na nyasi, miti, na mimea, huku majengo ya mbali yakionekana nyuma.

Katika ardhi kavu yenye mawe, watu wawili wanatembea mbali na kamera, wakipita karibu na mzoga wa mnyama mkubwa aliyekufa kwa ukame. Mti mmoja pekee unasimama kwa mbali chini ya anga lenye mawingu mazito ukionyesha upweke wa mazingira haya.

Kundi la watu limevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi ya nguvu na mapambo ya shanga. Wanabeba vyombo juu ya kichwa vyao. Huenda ni mitungi ya maji au vyombo vya kubeba mizigo. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya asili.

Mtu ameketi kwenye kiti cha buluu amevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu na mapambo ya shanga mkono mmoja amefunika uso wake huku mkono mwengine ukinyoshwa kupokea sindano kutoka kwa mtu aliyevaa koti la njano lenye mipaka ya buluu na shati jeupe.

Madaktari wamevaa mavazi ya upasuaji ya kijani, glavu, na kofia za buluu wakiwa wamejikusanya karibu na meza ya upasuaji. Vifaa vya matibabu vimepangwa kwa usafi huku mashine za uchunguzi na gari la vifaa vya buluu zikiwa pembeni.

Kundi kubwa la nzige, waliokusanyika juu ya mmea wa mahindi. Viumbe hao ni wa ukubwa tofauti, na wanaonekana wakila majani ya mmea huo. Hali hii inaashiria uvamizi. Ambao unaweza kuharibu mazao kwa kiasi kikubwa, na kuathiri uzalishaji wa kilimo.

Kijisanduku chenye nembo ya kuvutia lina rangi za buluu, njano na kijani likiwa limeandikwa PLANET 3 kwa maandishi makubwa. Chini yake kuna maneno, Suppliment Pack.

Watu sita wamevaa mavazi meupe ya kujikinga wakitembea kwenye shamba lenye mistari ya mimea ya kijani kila mmoja amebeba kifaa cha kunyunyuzia mgongoni wakionekana kufanya kazi ya kupuliza dawa.

Mwanamke amelala kitandani akiwa amefunikwa na shuka ya kijani na nyeupe akimshika mtoto mchanga aliyezongwa na blanketi. Watu kadhaa wamesimama karibu na kitanda, ukuta wa nyuma ni wa rangi ya nyeupe.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara amesimama ndani ya chumba cha hospitali kilichojaa vifaa vya matibabu, mkono wake unashika kifaa cha kijani kinachoonekana kama kipuulizia hewa au sehemu ya mashine ya kusaidia kupumua.

Mtu aliyevalia mavazi ya ulinzi wa viwandani, suti ya buluu lenye glavu nyeupe anatembea kati ya mitambo vikubwa akiwa amebeba vyombo viwili vya plastiki vilivyo na alama kali ya sumu. Chombo kimoja ni cha manjano kingine cha buluu.

Kando ya barabara ya udongo, jukwaa kubwa lenye mabango mekundu na buluu limejaa watu waliovaa fulana nyeupe na sare za kitaaluma. Bango kuu lina nembo ya, National AIDS Control Council na kauli mbiu kuhusu usawa wa kijinsia na afya.

Daktari wa meno aliyevaa sare za buluu na kofia ya nywele ana mhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha tiba ya meno. Kabati na kitambaa vipokatika mandhari hii, ambayo inaonyesha mazingira ya kawaida ya kliniki ya meno wakati wa uchunguzi au matibabu ya kinywa.

Mezani kuna mizizi, miti shamba na mitungi ya unga, madawa asilia. Kila moja ikiwa na kifuniko cha rangi tofauti kama nyekundu, njano na buluu. Baadhi ya mitungi imeandikwa 'Blue Band' lakini imejazwa unga wa dawa.

Mhudumu aliyevaa koti jeupe anafanya uchunguzi wa sikio Kwa kutumia kifaa, akimshika mgonjwa kwa uangalifu ili kuhakikisha utulivu. Mgonjwa ameketi kimya, akielekeza kichwa upande mmoja ili kurahisisha uchunguzi.

Eneo la mapokezi la Accident and Emergency katika hospitali. Ambapo wahudumu wa afya, waliovaa sare nyekundu zenye mistari ya kuhakisi mawanga, wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani. Mmoja wao amevaa koti jeupe. Mandhari inaonyesha harakati za haraka kwa wahudumu, katika kutoa huduma ya dharura kwa ufanisi.

Kundi la watu limekusanyika katika eneo la wazi, lenye mchanga, kila mmoja akiwa na toroli na mitungi ya manjano. Mandhari inaonyesha vichaka vikavu na majengo ya mbali, ikionyesha mazingira ya ukame. Wanaonekana wakihangaika kupata maji, labda kutoka kisima au kituo cha usambazaji.

Ndani ya kliniki ya meno, mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha matibabu akizungumza na mtaalamu wa meno aliyevaa sare rasmi. Kompyuta yenye skrini ya buluu iko nyuma pamoja na vifaa vya kisasa vya meno vilivyopangwa kwa usafi.

Moto mkubwa unateketeza jengo lililojengwa kwa mbao na metali, ukitoa moshi mzito unaopanda angani. Miale ya moto imeenea haraka, ikiharibu sehemu kubwa ya muundo. Hakuna dalili ya udhibiti wa moto kwa wakati huo, na hali inatuonyesha hatari kubwa.

Katika chumba cha huduma ya watoto wachanga walio hatarini, mwanga hafifu unamwangazia mtoto mdogo aliyezaliwa kabla ya wakati. Amehifadhiwa ndani , akiwa amezungukwa na mrija na vipimo vinavyosimamia afya yake. Muuguzi amevalia sare safi pembeni, akifuatilia kwa makini kila kiashiria cha mashine.

Mtoto mchanga ameshikiliwa kwa upole na mtu aliyevaa koti la waridi huku mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe akimpa dawa ya kunywa. Mandhari hii inaangazia huduma ya afya ya msingi kwa watoto.

Mtu aliyevaa koti jeupe amesimama karibu na meza, akionyesha kifaa cha mbao kinachofanana na mfano wa kiufundi au chombo cha mafunzo. Mwingine ameketi akisikiliza kwa makini huku karatasi zikiwa mezani.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno, huku daktari aliyevaa koti jeupe, glavu na barakoa, akifanya uchunguzi wa mdomo kwa kutumia vifaa maalumu. Msaidizi aliyevaa jezi na koti la kinga la buluu, anashika kifaa cha kuvuta mate.

Kiti cha meno, kilicho na mgonjwa akiwa na mtoto mdogo kwenye paja lake. Mtaalamu wa meno, amesimama karibu akiwa na kifaa nyekundu. Huenda ni njia ya kumtuliza mtoto. Mandhari ya nyuma ina kabati, na kaunta yenye kioo.

Picha inaonyesha mkusanyiko mkubwa wa watu katika eneo la wazi wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki. Wengi wameinua mikono yao juu kwa wakati mmoja kitendo kinachoashiria kwamba huenda wanashiriki kura ya wazi, mjadiliano ya pamoja au mkutano wa kijamii.

Mwanaume amesimama katikati ya shamba linaloshambuliwa na kundi kubwa la nzige. Anaonekana kushikilia fimbo ndefu labda kwa jaribio la kuwatimua au kuwalinda mazao yake. Miti na vichaka vipo nyuma pia vimefunikwa.

Mtaalamu wa meno anafanya utaratibu wa matibabu kwa mgonjwa aliye kwenye kiti cha kliniki. Mgonjwa amelazwa kwa utulivu akiwa amefunikwa na kitambaa cha kujikinga, huku vifaa vya meno vikiwa karibu ili kurahisisha kazi.

Jengo limeporomoka ambapo sakafu kadhaa zimeanguka juu ya nyingine, kundi kubwa la watu wamesimama juu ya kifusi huku wengine wakifanya kazi kuzunguka eneo hilo miongoni mwao kuna wahudumu wa uokoaji waliovaa sare.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara na glovu za buluu anafanya kazi mezani, akichunguza sahani za battery zilizojaa rangi mbalimbali. Huenda ni sampuli za bacteria au kemikali. Mpangilio mzima unaonyesha shughuli ya kitafiti.

Mwanamke ameketi akiwa amevaa gauni jeupe lenye maua ya rangi ya chungwa, akishika mkono wake mbele. Mhudumu wa afya, aliyevalia sare nyeupe yenye mipaka ya buluu, anashika mkono wake kwa uangalifu akifanya uchunguzi wa kimatibabu. Watu wengine wako nyuma wakishughulika, wakionyesha shughuli nyingi za huduma za afya.

Maji ya tope yametapakaa mbele ya lango kuu la hospitali ya kaunti ya Ahero yakifunika sehemu kubwa ya njia ya kuingia. Jengo lina bango juu ya mlango lenye maandishi, Ahero County Hospital na kauli mbiu, Huduma Bora Ni Haki Yako.

Hii ni chupa ya chanjo ya 'MMR' ikilenga maradhi matatu makuu. Imewekwa kofia nyekundu na ina maandishi yanayoeleza kuwa ni chanjo ya virusi hayo, inayotolewa kwa maelekezo ya daktari pekee.

Watoto watatu wamesimama nje wakielekeza mikono yao mbele huku imejaa povu la sabuni. Mmoja amevaa shati la kijani kibichi mwengine, ana shati jekundu na lenye michoro meupe na watatu ana shati lenye rangi na michoro tofauti.

Daktari ameketi mezani amevaa sare za hospitali akimhudumia mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mtu aliyevalia nguo za manjano. Mezani kuna vifaa vya matibabu. Ukuta wa nyuma una rangi ya zambarau na mapambo ya watoto.